Michezo mbalimbali yanatendeka hapa ya kukimbia, ya kandanda, ya kuruka na ya kutupa mshale, kuna mchezo tofauti tofauti inatendeka hapa.

Kitambulisho huwa mtu anapewa akifikisha umri ya kumi na nane katika hii nchi yetu ya Kenya, na ni muhimu wale ambao wamefikisha hio umri wapewe ID .

Speaker wa bunge Moses Wetangula na naibu wake, ni leaders ambao ni muhimu sana katika hii nchi yetu ya Kenya.

Si mzuri kwa watu wa Huduma Centre waketi chini ya tender . Ni muhimu sana hao watu wakuwe na ofisi yao ukiwaendea. Maanake kama ni hii hema leo wako hapa pengine kesho watarudi mahali ingine watahama.

Michezo ya kandanda imeleta watu wengi pamoja, imefanya watu wajuane, wakutane uwanjani, kwa iyo imeleta amani kubwa sana badala ya watu kujiingiza vitu zingine, mpira ndo muhimu sana ndo inaleta watu pamoja.

Hii bendera ya Kenya imeleta watu pamoja sana. Na watu hawa-hawafanyi ubaguzi. Hii, hii bendera imeleta undugu na umoja katika watu wetu hii ya jamii arubaini na nane.

Baadhi ya chama Cha kisiasa huwa wanaonekana sana wakati uchaguzi umekaribia na wakiwin ama wakifaulu hiyo kiti hautawaona mpaka ile uchaguzi ambayo inakuja tena.

Siku hizi watu wanaangalia mechi ambayo inaendelea kiyuropa bado wakiwa Africa. Teknolojia imeenda mbali sana na inafanya kazi mzuri.

Hawa ni majaji ya mahakama kuu ya Kenya. Wao ndo wanaamua kesi ya mtu kama imefikishwa mahakamani, kesi ya election mauchaguzi na kesi zingine za serikali pia.

Bandari FC ni timu ambayo inacheza ligi kuu ya Kenya. Ni timu kubwa ambayo huwa wanapiga other teams sana.

Wachezaji huwa wanashangilia na wanafurahia sana wanapowin mechi na vikombe huwa wanazunguka sana town wakipiga makelele juu ya magari na kutembea town .

Wale watu ambao wanauza vitu nje, ambao wanaketi jua kali, ni mzuri wapatiwe kivuli, ili iwazuie hiyo jua kali.

Mashabiki huwa wanafurahia kushangilia timu yao, wakati wanajitokeza, wanakuja uwanjani, wanaona timu yao ikishinda na huwa wanafurahi sana.

Kuanzisha kupanda miti ni kitu muhimu katika hii nchi yetu. Lazima tupande miti mingi ili tupate mvua mingi na hewa nzuri.

Mchezo ya kukimbia kama ni duniani, kama ni kenya, kama ni Afrika ni watu wetu ndio huwa wanafaulu sana. Wachezaji wetu wa kukimbia wameleta cup mingi sana.

Mchezo imesababisha watu wengi wafurahi wachezaji, coaches na wale ambao walikua wanafanya na hiyo team hao wanashangilia na wanafurahia wakati team yao iki faulu.

Ni muhimu sana watu wasikue karibu na siweji, ili watunze afya yao mizuri na watoto wao walee mizuri. Lakini kama kuna mahali pachafu, afya yao hata haitakuwa mzuri.

Mambo ya kupea vitambulisho wale ambao wamefikisha umri yake, ni muhimu sana ili watumie, kama ni ku register laini mpya, kama ni kusafiri, kama ni kufanya shughuli ingine, ni muhimu sana katika umri yao.

Raila Odinga ni kinara ya kisiasa ya Odm. Alisimama president ya Kenya mara nyingi lakini hakuwa amefaulu.

Huu ni mchezo ambao ni watu warefu wanacheza haswa wale ambao ni warefu na wakona mikono refurefu ambao wanaweza fikisha hii boli kwa neti ndio wanacheza sanasana.

Mchezo ya kandanda ina furaha ambayo huwezi ukaeleza kwa maneno. Mashabiki wanajichora kwa majina ya wachezaji, wengine wanajichora Tshirt ya timu yao imefika mahali hio.

Maandamano ya Kenya ni maandamano ambayo ni hatari sana. Wanaeza kwambia ni maandamano tu lakini kuna wezi pale wanaibia watu. Watu wanauliwa.

Wachezaji wetu wa rugby wako number one duniani nambari moja. Wao ndo wanaongoza. Kama ni timu hili kama ni kinguvu, kama ni ile talent ya kucheza hio rugby wanaijua sana. Wamegombea sana.

Wachezaji hawa wanafurahia na kushangilia wakati ambapo mmoja wao amefunga goli na timu yao ishinde. Ni furaha kwa wachezaji na kwa mashambiki pia.

Chama cha kisiasa cha ODM ni chama cha kimataifa ambayo wabunge wake wote wanatoka sehemu tofauti tofauti za nchi.

Serekali imefanya mambo mazuri kwa hii miaka mbili ambayo iko kwa uongozi. Walileta ofisi ya passport katika hii region yetu na imerahisisha ile process ya kupata passport .

Viongozi ni kioo cha jamii. Ni vizuri sana tuwapongeze kwa ile kazi ambao wanaendelea, na nchi vile wanajenga.

Wanawake wanaeza sababisha amani idumike. Wao wanaeza choma mahali. Wao wakileta amani wanaume wataelewana na hio nchi itatulia. Wamama ndio kusema.

Zamani wasichana hawakuwa wanacheza michezo tofauti tofauti ya mpira na voliboli mashule na maunivasiti wameanza jenda tofauti ndo inacheza sasa

Michezo ya kandanda imeleta watu wengi ya jinsia tofauti na rangi tofauti pamoja ili wafurahie na washangilie Ile kufaulu timu yao imepata.

Ni muhimu sana kujenga uwanja ambayo inatosha mashabiki ya hizo timu mbili ambazo zinacheza, ili wajionee hiyo mechi vizuri wakiwa wanaketi.

Zoezi ni muhimu sana. Wachezaji ambao wanafanya zoezi na wale hawafanyi wakona tofauti kubwa. Kila ambaye anafanya zoezi Kwa mechi ata atachoka haraka lakini wale ambao hawafanyi mazoezi wanachoka tu dakika za kwanza kwanza.

Hapa ile shughuli inaendelea kwa siku ni shughuli kubwa sana, kuna watu tofauti tofauti wanaenda kuangalia hapa kwa shughuli zao tofauti tofauti pia.